Wakifanya kazi kwa pamoja mezani wakiwa na kompyuta mpakato, daftari, kalamu na karatasi. Wote wanaonekana wakitabasamu na kushirikiana kwa furaha. Mmoja wao anaeleza kidole kwenye skrini ya laptop huku wengine wakifuatilia kwa makini wakionyesha ushirikiano katika kujifunza au kujadili jambo muhimu kwa njia ya taaluma na yanaonyesha kazi ya vikundi huenda ni wanafunzi au wafanyakazi.

Tandori kwenye sima mkono ni. Juu kuna tahadhari yenye maandishi huo ni only 97.383 hours of audio allowed to be recorded . Katikati kuna picha kompyuta mpakato vyenye maandishi E-learning . Pembeni kuna kikombe cha kahawa. Kina picha kuna kituve kikendu cha rangi kwa ajili ya kurekodi sauti.

Wavulana wawili wadogo, wote wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya buluu. wamekaa pamoja kwenye dawati. Wanatazama kompyuta ya mkononi huku wakitabaamu kwa furaha. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya darasa na kuna ubao mweusi nyuma yao.

Kwenye mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo ya teknolojia. Wawili kati yao wamevaa vichwa vya sauti na wanatazama kompyuta aina ya MacBook kwa umakini mkubwa wakionekana kushirikiana au kujifunza jambo. Mwingine yuko pembeni akiendelea na kazi kwenye kompyuta yake. Mandhari yanaonyesha shughuli ya kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja katika mazingira ya kidigitali.

Msichana mdogo akitumia kompyuta ndogo, amevaa nguo ya sare ya shule na anaguza skrini ya kifaa chake Kwa vidole. Kwenye skrini kuna tovuti au programu ya elimu mbalimbali yakiwemo hisabati.

Msichana mdogo anaye fanya mazoezi ya darasa mtandaoni, ameketi mbele ya kompyuta aki inua mkono wake n kutabasamu. Nyuma yake kuna kabati ya vitabu na nguo zilizo tundukiwa vizuri.

Uwanja wa michezo wa watoto kwenye shule. Kuna michezo mbali mbali kama vile bembea na sehemu nyingine za kupanda. Watoto kadhaa wanaonekana wakicheza bembea na mwanamke mmoja anaonekana akiwasimamia. Eneo lote la kuchezea limefunikwa na nyasi bandia.

Mwalimu mwanamke akisimama mbele ya ubao mweusi wa shule ya vijijini. Ubao una maandishi ya lugha ya kifaransa labda akiandika somo la kusoma. Mwalimu amevaa mavazi ya kitamaduni na kitambaa kichwani. Ameshika rula ndefu ya manjano.

Kwenye maktaba au sehemu ya reference , marejeleo vitabu vinavyoonekana mbele ni vya watoto na vinahusu elimu ya dunia. Baadhi ya majina ya vitabu ni Childrens Atlas of the World, The Picture Encyclopedia na The End Award of Fact . Vitabu hivi vina picha za kuvutia na vimeundwa kwa ajili ya kuwasaidia watoto kujifunza kwa njia ya kuona na kuelewa ulimwengu.

Watu wakiwa ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Wameketi kwenye meza refu, kila mmoja akiwa na kitabu na daftari mbele yake wakijishughulisha na kusoma na kuandika. Chumba kina mwanga wa kutosha kutoka madirishani na paa lake ni mbao na mabati. Paziwa na utulivu yanaonyesha bidii ya kujifunza.

Hawa watu wazima wakiwa wamekaa ndani ya ukumbi wa hadhara mbele kuna meza ndefu na viti vyeusi vilivyo pangwa kwa safu. Watu ameinamisha vichwa vyao labda kuandika au kusikiliza mzungumzaji asiyeonekana. Ukumbi una dari wa mbao.

Sakafu ya mbao kilicho na kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao. Kuna madirisha makubwa yenye grilli ya usalama upande wa nyuma na fanicha nyingine kama droo dogo na kiti chenye magurudumu. Chumba kinaonekana kuwa safi chenye mwanga wa kutosha na kimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kulala.

Rasmi ya uzinduzi wa basi jipya la chuo kikuu cha mount Kenya University . Basi hilo jeupe limepambwa kwa mapambo ya maua ya rangi ya buluu na njano na ina maandishi university bus upande wa mbele. Mbele ya basi kuna kundi la watu waliovaa suti rasmi mmoja wao akiwa amepunga bendera yenye nembo MKU.

Kitanda chenye gorofa kilichotengenezwa kwa chuma. Kile kitanda kimeandaliwa kwa mashuka meupe yaliyokunjwa vizuri na taulo juu yake. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga mwingi kuingia na linaonyesha mandhari ya majengo ya mtaa wa mjini. Chumba kinaonekana kuwa safi na cha kisasa, huenda kikawa ni katikati hoteli au sehemu ya wageni.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kimoja cha ghorofa, kitanda cha cha ghorofa kimetengenezwa kwa mbao na kina ngazi ya kupandia. Kitanda kingine cha mbao kiko mbele yake. Vyote vimefunikwa na magodoro ya buluu. dirisha lina pazia jeupe na kuta zina rangi nyeupe.

Glasi iliyo wazi na safi. Meza za maabara imetengenezwa kwa mbao imara na zima bomba za maji pamoja na sinki kwa ajili ya majaribio. Kabati za kuhifadhia bidhaa zipo chini ya meza. Dirisha nyingi huruhusu mwanga mwingi kuingia na mazingira yanaonekana kuwa tulivu.

Watu wakiwa ndani ya maktaba ya kisasa. Baadhi yao wameketi kwenye kompyuta, wakifanya kazi wengine wakisoma vitabu mezani. Rafu za vitabu zimepangwa vizuri pembeni. Sakafu ni ya rangi ya zambarau na baadhi wao wanaonekana kuwa watulivu na kujifunzia. Hii ni sehemu nzuri kwa ajili ya utafiti ,kujisomea au kufanya kazi kwa kutumia kompyuta.

Inaonekana kama shule ya msingi yenye madawati ya mbao yaliyo na miguu ya chuma yakiwa yamepangwa vizuri katikati. Ukutani kuna michoro, mabango ya kilimo na maonyesho mbalimbali ya kujifunza. Madirisha makubwa yanaonyesha mwanga mwingi kuingia darasani na ukuta umechorwa rangi ya njano juu na buluu chini. Mazingira yanaonekana kuwa safi na kujifunzia yakionyesha mazingira ya shule ya msingi katika eneo la Afrika.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa viwili vya mbao, kila kimoja kikiwa na godoro la buluu, mto na shuka ya buluu. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya kahawia na dirisha lina pazia la michoro ya nyeupe na nyeusi. Chumba kinaonekana safi na nadhifu na kina mwanga wa kutosha wa asili. Maeneo yanaonyesha sehemu ya malazi.

Kundi la wanafunzi wa masomo ya afya, wengi wao wakiwa wanawake, wakiwa wamevaa nguo nyeupe za daktari na barakoa, wamekusanyika karibu na kitanda cha mafunzo ambapo kuna mbandia wa binadamu. Mwalimu anaonekana akitoa mafunzo au maelekezo kwa wanafunzi.

Mwanamke akicheza mchezo wa tenisi amevali vazi la tenisi la rangi ya nyeupe na nyekundu na kofia nyeupe ameshikilia raketi na anajiandaa kupiga mpira uwanja unanyasi bandia ya buluu na kuna mchezaji mwingine nyuma yake.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vinne vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kila kimoja kina godoro jeupe na mto. Ukuta wa chumba una rangi ya krimu na taa ya ukutani inatoa mwangaza hafifu. Dari limejengwa kwa mbao na kuna dirisha kubwa linaloingiza mwanga wa asili kutoka nje. Mazingira ya chumba yanaonekana kuwa safi na tulivu.

Ndani ya maktaba, kuna ngazi za kupanda na pembeni kuna rafu ndefu, zenye vitabu vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio. Mwanga mwingi wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa, humu ndani ni tulivu ,mnamofaa kwa kujisomea au kufanya utafiti. Meza na viti vinaonekana kwa umbali, vikiwa tayari kwa matumizi ya wanafunzi au wasomaji.

Wageni wakiwa na furaha wakikimbia na kucheza karibu na basi la shule rangi ya manjano. Basi limepambwa kwa mafuto huenda ni siku ya uzinduzi wake au tukio maalum. Mazingira ni ya shule yenye miti na barabara ya vumbi. Furaha ya wanafunzi inaonyesha shukran na matumaini.

Shule au jamii yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu. Kuna meza za kusomea na viti vya plastiki vya kijani. Watu wachache wanaonekana wakiwa ndani ya maktaba baadhi wamesimama karibu na rafu wakitafuta vitabu. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga mwingi kuingia. Ukuta wa nyuma una maandishi ya kielimu.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa chini. Wote wawili wanaonekana wanatengeneza kitu kwa kutumia mikono. Mmoja amevaa kofia ya bluu na fulana ya kijani na mwingine amevaa shati jeupe. Mbele yao kuna kitabu na nyuma yao kuna vitu vilivyotengenezwa kwa chupa za soda na mimea midogo. Wote wawili wanaonekana wanatengeneza kitu.

Darasa la watu wazima pengine wakihudhuria mafunzo au washwa. Mwalimu amesimama mbele akimsaidia mmoja wa wanafunzi aliyelala kwenye dawati. Inaweza kuwa mafunzo ya afya au mbinu za utunzaji wa wagonjwa. Wanafunzi wengine wamekaa nyuma na wanafuatilia kwa makini.

Wamekaa ndani ya chumba kidogo chenye kuta za sementi zilizopakwa rangi. Wamekaa katika duara wakionekana kujadili jambo kwa furaha. Katikati kuna meza ndogo ya mbao yenye rundo la noti na sarafu dalili ya kikao cha chama cha akiba na mikopo. Mwanamke aliyevaa gauni jekundu na koti jeusi anaonekana akizungumza.

Kundi la watu wanne ndani ya nyumba ya kijani kibichi au kitaro cha mimea. Mwanaume mmoja amesimama mbele. Ameshikilia mmea mdogo. Wengine watatu wamesimama nyuma yake wakiwa wameshikilia karatasi wakionekana kusikiliza kwa makini.

Kundi la watu, wengi wakiwa wanawake na watoto wamekaa chini kwenye duara. Wengi wao wamevaa nguo za kitamaduni zenye rangi angavu. Kuna wanawake wawili wamesimama mbele mmoja akiwa amevaa vazi ya bluu na mwingine amevaa shati jeupe.

Kundi la vijana wakishiriki mchezo wa vikundi wenye uwanja wa nyasi wamefungwa miguu pamoja kwa vitambaa, wakisimama mstari mmoja hukukila mtu akimshika mwengine mabegani au kiunoni, wakionekana kujipanga kuanza kutembea kwa utaratibu. Wamevalia mavazi ya michezo, wengi wakiwa na fulana nyeusi na vitambaa vya kichwa, ishara ya timu au ushirikiano. Mimea ni ya kijani kibichi na miti mikubwa.

Watu wawili, mmoja akiwa amevaa koti la rangi la kahawia na mwingine amevaa shati jeupe, wakidhibitishana cheki cha ushiriki na kupeana mikono. Nyuma yao kuna mabango yanayosema Future ni Digital , ATC Kenya, na Stanbic Foundation .

Wazee wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki katika eneo la nje linaloonekana kuwa la kijamii au kituo cha huduma kwa wazee. Baadhi yao wamevaa mavazi ya joto kama vile kofia na makoti. Wengine wanaonekana wakipiga makofi au wakifurahia tukio fulani. Mazingira ni safi, yenye miti, vichaka viliyopangwa na magari yaliyopaki karibu. Picha inaonyesha mshikamano wa huduma kwa wazee.

Watu wazima wakiwa kwenye viti vya mbao wakifuatilia somo au mafunzo, Mwalimu aliyevaa shati la kijivu anasimama karibu na dawati akizungumza au kueleza kule wanafunzi walioketi mstari wa mbele, wanafunzi wanaonekana wakiwa makini na wameshika daftari na kalamu wakifuatilia maelezo dirisha lenye grili inaonekana ukutani.

Waliovaa sare za rangi ya kahawia wakiwa katika darasa au mafunzo. Wameketi kwenye viti huku wakichukua noti kwa makini kwenye daftari. Mandhari yanaonyesha kuwa ni nje au kwenye banda la wazi. Hii inaashiria mafunzo ya kitaalamu au ya kifundi, pengine ya kilimo au ujasiri ya mali.

Mtu mmoja akiwa anatoa mafunzo au hotuba mbele ya kundi la watu walioketi darasani au ukumbini. Watu walioketi wanaonekana kuwa wanawake na wasichana wakimsikiliza kwa makini. Kuna projector mezani, laptop na bango lenye nembo ya Resonate ikionyesha kuwa ni tukio la mafunzo au semina. Kutani kuna maandishi yanaonekana kwenye skrini.

Darasa ambapo kuna mwalimu mmoja anafundisha kikundi cha wanafunzi. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe wa chaki akiwa ameshika karatasi. Wanafunzi wamekaa kwenye meza ndefu za mbao, wakiwa wanamtazama mwalimu kwa umakini. Kuna feni tatu zimewekwa kwenye ukuta kwa ajili ya kupoza hewa.

Kundi la wanafunzi, baadhi wakiwa wame tunukiwa ufadhili wa masomo, pamoja na watu wazima ambao huenda ni viongozi au walimu, wanashikilia bango refu lenye maandishi ya Elimu Scholarship Program , pia bango lina nembo za taasisi mbalimbali kama vile.

Kuhifadhia mafaili na karatasi, zikiwa zimepangwa katika nafasi tofauti tofauti. Moja ya faili ni ya rangi kaa vile ya kijani, blue , pingi, na njano. Rafu hii inaonekana kua ndani ya shule au ofisi, na hutumika kwa ajili ya kuhifadhi kazi za wanafunzi au nyaraka mbali mbali. Upangaji uwezesha urahisi ya kupata taarifa.

Darasa lililojaa wanafunzi. Mwalimu mmoja amesimama mbele ya darasa akielekeza wanafunzi. Wanafunzi wote wameketi kwenye viti vyao huku mikono yao ikiwa juu. Hii inaonyesha wanafunzi wanajibu swali la mwalimu.

Wengine wakiwa wameketi nje karibu na ukuta wakifurahia mlo wao wa mchana , wamevalia sare za shule za rangi tofauti na kila mmoja ana sahani au chombo cha chakula mikononi. Watoto wanaonekana kuwa na furaha na mazingira yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya mpango wa chakula shuleni. Hili ni tukio muhimu la kuimarisha lishe na.

Wanafunzi wakiwa na furaha huku wakikaribisha viongozi waliovaa sare za usalama zenye rangi ya kijani kibichi. Viongozi wanaonekana wakisalimiana na wanafunzi kwa mikono huku wakitabasamu. Eneo linaonekana kuwa la shule na kuna majengo ya mabati pembeni. Tukio linaonekana kuwa ni la kutembelea shule au afya ya kijamii. Mazingira yanaonyesha shangwe ukarimu.

Darasa la shule lenye wanafunzi wadogo wameketi kwenye meza na viti vya pastiki vya blue . Mwalimu mwanamke amevaa vazi la rangi la kijani na manjano, anasimama mbele ya ubao mweupe, na anaandika somo, kwa wanafunzi.

Meza ya kompyuta yenye vifaa viwili vya kompyuta. Kila seti ina skrini ya dell, keyboard na panya. Kuna sticker zenye alama NCR na NC7 kwenye skrini. Vifaa hivi vinapangwa kwenye meza nyeupe.

Kundi la watoto wa shule ya kekechea au darasa la chini wakiwa wameketi kwenye madawati. Wote wamevaa sweta nyekundu na wanaonekana wakichora au kupaka rangi kwenye karatasi zao. Baadhi yao hasa walio mbele, wanatabasamu kwa furaha, wamezungukwa na vifaa vya kucholea kama kalamu na rangi.

Kompyuta aina ya Dell ikiwa imewekwa juu ya meza nyeupe. Kompyuta hiyo ina skrini monitor , keyboardi , kipanya na kichwa cha kusikiliza kilichoning'inia pembeni ya skrini. Kwa nyuma kuna madirisha ya ambayo ya rangi ya kijani yakionyesha mwanga wa asilia kuingia ndani ya chumba. Mazingira yanaonyesha kuwa ni katika darasa au maabara ya kompyuta.

Wanafunzi waliovaa sare za shule, wakizuru banda la vitabu. Wanafunzi hao, pamoja na watu wazima walioko nao, wanachunguza na kusoma vitabu mbalimbali, vilivyopangwa mezani kwa mpangilio mzuri. Vitabu hivyo ni vya masomo tofauti na vina rangi angavu. Tukio hili linaonekana kuwa ni maonyesho ya vitabu au siku ya elimu.

Eneo la nje lenye miti, nyasi na kichaka kidogo chenye maua ya manjano katikati ya picha kuna mti mrefu mweupe wenye tawi moja na pembeni kuna tanki kubwa la maji jeusi chini ya tanki kuna bango lanye maandishi fire assembly point eneo linaloonekana kuwa uwanja wa shule, kanisa au ofisi.

Kundi ya wanafunzi waliovaa sare za shule wakishriki kwenye majadiliano au kazi ya vikundi. Mwalimu anasimama karibu nao akizungumza na kundi ya wanafunzi walio kaa mezani. Mazingira nayoshuku ni shule ya msingi au sekondari na hali inaonyesha ushirikiano mzuri kati ya mwalimu na wanafunzi, hii ni picha ya alia ujifunzaji wa kikundi darasani.

Darasa la wanafuzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao wakijifuza au kufanya kazi zao. Baadhi yao wamevalia sare zenye rangi tofauti na wote wameelekeza macho kwenye vitabu vyao au madarasa. Kuta zimepambwa kwa chati za masomo.

Jengo refu la gorofa mbili. Jengo hili lina paa jekundu na madirisha mengi yenye fremu za kijani kibichi. Limesimama juu ya nyasi zilizotunzwa vizuri na angani kuna mawingu machache, ikionyesha hali ya hewa ya jua. Kiti cheupe kipo mbele ya mlango mmoja na mabomba machache yamelala kwenye nyasi.

Mstari wa shule, sweta ya kijani, shati jeupe na tai akiwa amepiga mapogi adhini kamra ya mche wa mti alioupanda liko mbele ya jengo la shule lenye kuta za mbao na dirisha zenye fremu za kijani. Kwa nyumba kuna bango la shule lenye maandishi. Eneo hili linaonekana kuwa safi na lenye nyasi likiwa ni sehemu ya kampeni.

Cheza mechi ya kandanda uwanjani. Mchezaji aliyevaa jezi ya blue na nyeupe yuko katikati ya hatua ya kupiga mpira, huku mchezaji wa timu pinzani aliyevaa jezi nyeupe na mistari ya kijani akijaribu kumzuia. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana kwa mbali wakifuatilia mchezo, wengine wao wakiwa wamevaa sare za shule.

Sare ya shule shati jeupe na suruali ya bluu umeketi kwenye kiti cheupe cha plastiki kama meza mstatili ulio wekwa nje kwenye nyasi. Meza ina vyombo vya chakula kikombe cha plastiki na sahini zilizo na mabaki ya chakula. Mvulana anaonekana akitabasamu akiwa katika maeneo ya kupendeza ya kijani uenda ni kwenye sherehe au mapumziko.

Kundi la watu watatu. Mwanamke mmoja, mwanamme mmoja na msichana mmoja wakiwa wamepiga magoti kwenye ardhi ili kupanda miti. Wote wanaonekana wakishiriki kwa pamoja katika shughuli ya upandaji miti. Nyuma yao kuna uwanja wa michezo wenye magoli.

Watoto sita wakiwa wamevalia sare za shule na wakiwa na tabasamu, wakionyesha ishara ya kufurahia. Mmoja wao anatoa ishara ya jembe na wengine wanafurahia sana.

Kundi la watu wakicheza mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wa nyasi. Kuna timu mbili, moja imevaa fulana nyekundu na nyingine inaonekana inavaa nguo tofauti. Mwanaume mmoja katikati anaonekana kama refa au msimamizi wa mchezo.

Kundi la wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule zenye sketi zenye miraba, wakishiriki katika shughuli za nje. Wengi wamesimama karibu na grill ya kuchoma nyama. Mwanafunzi wa kiume aliyeketi mbele anashika kisualionekana akishika kisu na uma na.

Wamesimama pamoja kwa furaha mbele ya jengo la shule au taasisi. Wamevaa nguo na aproni za kazi, huenda wakihusika katika shughuli za upishi au mafunzo ya vitendo. Wengine wamevaa sare za shule, wakionyesha kuwa ni wanafunzi. Mazingira ya nyuma yanaonyesha uwanja wa michezo na miti, ishara ya kuwa ni mahali pa elimu. Watu wanaonekana kuwa na furaha na mshikamano.

Sherehe ya kutoa vyeti au zawadi kwa wanafunzi wa shule ya msingi au sekondari mwanaume mmoja amesimama mbele anautumia hadhira huku mwanamke mmoja akimkabidhi cheti mwanafunzi aliyevaa sare ya shule wanafunzi wengine wamesimama kwa mstari wakisubiri.

Kuna kitabu cha sekondari chemistry form three toleo la tatu. Jalada lina picha ya mwanafunzi aliyevalia koti jeupe na mahabara akifanya majaribio ya kemia kwa kutumia vifaa vya kisayansi katika maabara. Kitabu hiki ni maalumu kwa wanafunzi wa kidato cha tatu na kinatumika kujifunza masomo ya kemia katika shule za sekondari

Wanafunzi wawili wakiwa katika shule ya upishi nje ya jengo wakishirikiana. Mmoja wao aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anatabasamu na kuonyesha ishara ya furaha. Mbele yao kuna meza iliyojaa vyakula na vifaa vya kupika. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine waliovalia sare.

Wanafunzi wakiwa kwenye mafunzo ya upishi shuleni, wamevalia sare za shule pamoja na aproni na kofia za wapishi, wakiwa wanapika, mishikaki juu ya, jiko la gesi ya kijani, meza yao imejaa viungo mbalimbali kama pilipili, unga, mafuta, vitunguu na vinywaji. Wanafunzi wanaonekana na furaha wakishirikiana kwa umoja katika shughuli hio. Mandhari ya shule inaonekana nyuma ikiwa na madirisha ya kijani.

Waliovaa sare za shule, shati jeupe, tai nyekundu na suruali ya kijivu, wakiwa wamesimama kwa mstari, wakikaguliwa. Mwanafunzi mmoja anakaguliwa na mtu mzima aliyevaa, jaketi la kijani, huenda ni mwalimu wao, au mlinzi, na anakagua sehemu ya kiunoni kama kwamba anatafuta vitu, visivyoruhusiwa.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule za mashati meupe, begi za kijani na sketi za miraba wamesimama baadhi wakiwa ameinamisha vichwa vyao kwa heshima. Wako 'ndani ya jengo labda kanisa, ukumbi au darasa kubwa na viti

Kundi la wanafunzi, wengi wakiwa wasichana wakifanya shughuli za kupika nje. Wamevaa sare za shule na aproni na wamesimama kwenye meza zilizowekwa. Kuna viungo mbalimbali kama nyama, nyanya na vitunguu pamoja na vyombo vya kupikia.

Aliyevaa koti la kijani akiwa amepiga magoti ardhini na anapanda mche mdogo wa mmea kwenye udongo wa shamba. Karibu naye kuna wanafunzi waliovaa sare za shuleni, fulana za kijani na sketi, suruali za rangi ya kijivu na nyeupe zenye milamo. Eneo hili lina uchanja wa mawe na nyasi pembeni, likionyesha kuwa ni sehemu ya shule au taasisi ya elimu.

Mwanamme akihutubia hadhira akiwa amesimama nyuma ya kinara cha mbao anaonekana kuwa katika tukio rasmi pengine sherehe ya shule au kanisa kutokana na uwepo wa wanafunzi walio valia sare. Mwanamke amesimama karibu naye akimkabidhi karatasi. Wanafunzi wamejipanga nyuma yao.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati yao, pengine wakifanya mtihani au jaribio. Wanafunzi wote wamevaa sare za shule na wametenganishwa na baadhi yao wanaonekana wakitabasamu. Kuna mwalimu au wasimamizi wamesimama nyuma wakifuatilia.

Kundi la wanafunzi na watu wazima wakifurahia mlo pamoja nje kwenye uwanja wa shule. Wamekaa kwenye viti na meza ndefu na wanaonekana wakishiriki chakula na vinywaji. Mmoja wa watu wazima anahudumia chakula na wengine wote wanafurahia tukio hilo.

Anayefurahia mawasiliano kupitia kompyuta mpakato. Amevaa fulana nyekundu na anafunga mkono kuashiria salamu au kuangana huku akitabasamu kwa furaha. Anaonekana kuwa kwenye chumba chenye mwangaza wa kutosha, akizungumza na mtu kupitia mtandao. Hii inaonyesha mawasilianao ya kidigitali.

Mvulana anayeketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na kifaa cha kuchezea chenye rangi mbali mbali, kinachosaidia katika kukuza ustadi wa mikono na akili. Inaonekana kua katika mazingira ya matibabu au mazoezi ya tiba ya viungo, huku mtu mzima akiwa karibu naye kumsaidia. Mazingira yanaashiria usaidizi wa maendelea kwa watoto wenye mahitaji maalumu.

Mlemavu wa kuona akitumia kompyuta yenye kifaa maalumu cha maandishi ya nukta nundu. Ameketi kwenye dawati na amevaa fulana ya kijani na kichwani anaona headphone kubwa nyeupe zilizoning'inia chini shingoni. Anatabasamu huku akitumia vidole vyake kuguza kifaa hicho cha braille kinachomsaidia kusoma maandishi kutoka kwenye skrini.

Mwanamke akiwa ameketi mezani katika mazingira ndani ya nyumba au ofisi. Anaonekana kuwa katika mazungumzo ya kina au kina mjadala huku laptop na daftari vikiwa mezani yao. Kijani amevaa shati la rangi ya manjano naye mwanamke amevaa blauzi yenye michoro. Mandhari ina mwangaza wa kutosha na mimea ya ndani.

Mwanamke, labda mwalimu au mtaalamu akikaa na mtoto mdogo. Wote wawili wameshikilia herufi za rangi za plastiki. Mwanamke huyu aonekana akitoa mafunzo au akionyesha kitu kwa mdomo wake huku mtoto akimwangalia kwa umakini na kurudia.

Kijana mweusi aliyevaa shati ya kijani kibichi na t-shirt ya kijivu ameketi kwenye kiti cha kijani kibichi. Anasoma kitabu cha braile akitumia mikono yake kwenye kurasa. Anatazama juu labda akifikiria. Anapatikana katika chumba cha kusomea au maktaba.

Mtoto mwenye umri mdogo akiwa ameketi mezani na anacheza na vipande vya plastiki vya rangi mbalimbali. Mtoto amevaa sweta ya mikono mirefu yenye mistari ya kijivu buluu na kijani. Anaonekana kuwa makini na mwenye furaha anapochunguza au anapochonganisha vipande hivyo. Mandhari yaliyo nyum ayanaonyesha ya darasa au sehemu ya k7chezea watoto. Ni ya rangi angavu na na michoro ya mimea ukutani. Maeneo yanaonyesha shughulibya kujifunza.

Walio vaa sare za shule za kijani na nyeupe, wamekaa kwenye benchi darasani wakiwa wana wasiliana kwa kutumia lugha ya alama. Mtoto mmoja anaonekana akitumia mikono kwenye ishara uku mwenzake akimwangalia kwa makini. Nyuma yao kuna ubaoni wenye maandishi inayo ashiria wako katika mazingira ya kujifunza.

Watoto wa kike wakifurahi pamoja darasani wameketi sakafuni wakitabasamu na kuonyesha mshikamano na urafiki. Watoto wanaonekana kuwa wa mataifa tofauti wakionyesha mazingira jumuishi na ya usawa. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa lenye shughuli za kielimu huku watoto wengine wakiwa busy na michezo au masomo. Picha hii inaakisi mshikamano, furaha .

Koti jeupe, huenda ni malimu au taalamu akimisidia msichana mwenye ulemavu wa akili katika kazi ya umandishi. Watu wameketi mezani na wanaonekana kunjadiliana jambo kwa makini. Misichana anaonekana mwenye furaha na anandika kwenye daftari lake, huku malimu akimueleza kwa kutumia kalamu ya rangi ya njano.

Watoto wa shule wakitembea kwenye korido ya shule pamoja na mwalimu wao. Mtoto mmoja ako kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana kushikilia kalamu na daftari mbele yake, wengine wanaonekana wamevalia sare tofauti tofauti na wanaonekana wenye furaha wakizungumza na kucheka, Mwalimu wao aliyevaa shati jeupe na anazikiliza huku akiwa na tabasamu.

Kijana mwenye ulemavu wa Down syndrome akitabasamu na kuandika kwenye daftari ameketi kwenye meza, na amevaa fulana ya rangi chungwa. Pembeni yake kuna kompyuta ndogo, vitabu na penseli za rangi. Nyuma yake kuna kabati la vitabu na mmea wa nyumbani.

Ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa darasani. Anashikilia kitabu na anatabasamu kwa furaha. Kwa nyuma kuna wanafunzi wengine na meza za darasani ikiashiria mazingira ya kusomea. Picha inaonyesha ujumuishaji wa watoto wote katika elimu bila ubaguzi.

Wanaocheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo. Wachezaji hawa ni watu wenye ulemavu wa miguu na wanatumia magongo ya kutembelea. Mchezaji aliye mstari wa mbele amevaa jezi nyekundu na anapiga mpira kwa mguu mmoja, huku akitumia magongo kwa msaada. Wengine wako nyuma wakifuatilia mchezo.

Mazungumzo katika mazingira ya maktaba au darasa. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu, wengine wao vitabu mikononi wakionyesha mazingira jumuishi na ya ushirikiano. Wote wanatabasamu wakionekana kuwa marafiki au wanafunzi wanaoshirikiana katika masomo. Mazingira yanaakisi usawa, ujumuishaji na watu wenye ulemavu.

kundi la wataalamu wa afya au wanafunzi wa masomo ya afya, wote wakiwa wamevaa nguo nyeupe na barakoa za buluu, wamesimama karibu na meza wakishika mikono wa nyama au mwanadamu anayeonekana amefungwa. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya mafunzo ya matibabu.

Watu watatu wamesimama mbele ya bango la teachers service commission kenya. Mtu aliye katikati ameshikilia kikombe kikubwa cha ushindi huku akiwa na tabasamu. Mmoja wa walio pembeni amevaa barakoa na mwingine amempatia bahasha. Mandhari yanaonyesha kuwa kitendo kinafanyika kwenye ukumbi rasmi wa hafla.

Kundi la wanafunzi, wengi wakiwa vijana, wamekaa kwenye madawati marefu wakihudhuria somo au mkutano. Mhadhiri au mwalimu amesimama mbele kushoto akiongea na kundi hilo. Wengi wa waliohudhuria wanaonekana wakiandika au kusikiliza kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ukumbi mkubwa wa chuo au shule.

Ngazi kubwa ukumbi wa mikutano ulio tapaka watu wengi wa wakiwa wameketi kwenye viti ya mbao ya rangi ya machungwa na chuma. Mhadhiri amesimama mbele akizungumza kwenye jukwa ndongo karibu na skrini kubwa ya televisheni yenye.

Mwanaume mwenye fulana ya rangi mbalimbali na koti ya usalama ya kijani akimkabidhi mwanamke aliyevaa vazi jeusi na sweta iliyo na mistari mieupe folder au karatasi. Wote wawili wanatabasamu na wamesimama mbele ya jengo na mabango ya matangazo. Watu wengine pia wamekaa nyuma yao

Wapishi wakiwa katika darasa la vitendo wamevaa mavazi ya wapishi ikiwemo kofia na neti wa nywele kwa usafi, moja wao wanapanga vipande vya nyama kwenye tray ya kuokea huko wengine wakifuatilia kwa makini ,kuna bakuli ya chuma juu ya meza ya chuma na mazingira yanaonekana safi ya kitaaluma ikionyesha shughuli ya mafunzo ya upishi jioni.

Chumba cha mafunzo ambapo mwalimu au mzungumzaji mwanamke amesimama mbele ya ubao mweupe. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye dawati wengine wakitumia kompyuta zao ndogo. Chumba kina taa za kisasa, spika kwenye dari na muundo wa kuvutia wa rangi ya kijani kwenye ukuta.

Wanaume wawili labda wanafunzi wamekaa mbele ya kompyuta. Mmoja amevaa kofia na ameketi kwenye kiti cha shule, akitumia kompyuta ndogo ya mkononi. Mwingine amevaa shati lenye namba one na anatumia kompyuta mezani. Wako katika chumba chenye madirisha makubwa.

Kwenye karakana ya kiufundi, akifanya kazi na mashini ya kuchonga au kukata metali, amevaa helmeti ya njano kwa usalama, na ovareli ya bluu yenye nembo ishara kuwa yupo kwenye mafunzo ya kiufundi au taasisi ya ufundi stadi. Inaonekana kwa umakini kuwa anaendesha kifaa hicho. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine.

Wanaume wawili labda wanafunzi au wafanyikazi wenza wakitumia kompyuta mbili za mkononi. Mmoja wao amevaa kofia nyeusi na shati la miraba akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Mwingine amevaa t-shirt nyekundu na nyeupe.

Darasa au maabara ya ufundi, na wanafunzi wachache waliovaa sare za bluu, wakiwa wamesimama nyuma. Kuna meza ndefu, baadhi zikiwa na michoro au karatasi na pia kuna vibao vya mbao vinavyotenganisha maeneo ya kazi. Eneo linaonekana wazi na kuna nuru kutoka madirishani.

Mwanamke ambaye anaonekana kama fundi wa simu akitabasamu akiwa kazini yuko kwenye meza iliyo jazana na vifaa vya kielektroniki. Amekaa kwenye kiti na mbele yake kuna vifaa vya kurekebisha simu.

Vijana wakiwa kwenye mihambara ya kompyuta wakifanya kazi mbalimbali za masomo. Wanafunzi wameketi mbele ya kompyuta wakiwa na vitabu na karatasi mkononi, ishara kwamba wanafanya utafiti au mazoezi ya kitengo. Mmoja amesimama akiwa na karatasi, akionekana kueleza au kujadiliana na wenzake. Ukutani kuna ubao mweupe, whiteboard , unaoashiria kuwa chumba hiki ni darasa au kituo cha mafunzo.

Eneo la ujenzi. Kuna muundo wa paa la chuma na chini yake kuna matofali na vifaa vya ujenzi zilizotawanyika. Kwa mbali, kuna matangi mawili makubwa ya maji. Pia kuna ujenzi wa kuta wa matofali. Inaonekana ni mradi wa ujenzi wa jengo jipya labda nyumba au duka.

Aliyeketi mezani na kufanya kazi na kompyuta mbili. Anaangalia karatasi yenye maandishi huku akitumia kipanya kuingia taarifa kwenye kompyuta. Pembeni kuna mafaili yaliyopangwa juu ya meza, vikowemo faili la kahawia lililoandikwa EPI Models. Majina haya yanaonekana kuwa ya ofisi, pengine inayohuisisha na takwimu au afya.

Wanafunzi nane wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya kazi darasani huku mwalimu akionyesha kifaa cha elektroniki mwalimu amevaa koti la kijani na wanafunzi wengine wamevaa fulana za buluu wanafunzi hawa wanaonekana wanajifunza jinsi ya kutengeneza vifaa.

Mwanaume anayefanana na daktari wa mifugo au mtaalamu wa maziwa, akiwa amevaa kofia nyeupe, koti la maabara na barakoa. Anasimama karibu na ng'ombe mweusi ndani ya zizi au shamba la maziwa.

Koti la kazi akiwa katika maabara au karakana ndogo akifanya kazi ya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki. Mezani kuna vifaa mbalimbali kama nyaya, skrubu, battery na chupa za plastiki inaonekana kutumia dhana ya kitaaluma kufanya matengenezo huenda simu au kifaa kingine cha kielektroniki.

Ndama mweusi na mweupe amesimama ndani ya zizi. Inaonekana Ndama huyu ana kitambulisho cha bluu maskioni. Zizi hili lina kuta za chuma na sakafu ya saruji. inaonekana Ndama huyu anatazama upande wa mbele wa kamera.